Rais wa sasa wa Kenya Daktari William Samoei Ruto, ameshikilia Bibilia mkononi mwake. Mbele yake kuna kipaza sauti. Kando yake kuna mke wake Rachael Ruto.

Rais wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto amesimama. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kushangilia kitu ukumbini. Kando yake kuna mtu pia ambaye amesimama na anashangilia. Kando yao kuna Raila Odinga ambaye pia anatazama ukumbini. Nyuma yao kuna watu wengi ambao pia wana furaha na wako vinywa wazi.

Watu wameketi kwenye viti, watu wawili wameshika kalamu zao na wanaandika kwenye karatasi. Mezani kuna simu zao. Mbele yao kuna watu wengine ambao wameketi, wa jinsia ya kike wanatazama upande huu mwingine.

Kituo cha huduma ya Kenya, watu wengi wameketi katika viti vya kusubiria. Watu hao wanajadiliana na wengine wameeka umakini ,kando yao kuna polisi ambaye anatembea akienda upande wa nyuma. Polisi huyu amebeba bunduki mkononi mwake.

Rais mustaafu wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta amesimama akizungumza. Kando yake ni mke wake Margaret Kenyatta ambaye ameshikilia vitabu viwili mkononi. Kando yao kuna jaji ambaye pia anazungumza kwa kipaza sauti. Nyuma yao kuna umati mwingi wa watu.

Vitambulisho vingi vya watu kutoka nchi ya Kenya vimewekwa kwenye meza. Vitambulisho hivi vimefungwa katika vitita tofauti. Kitambulisho kimoja kinaonyesha picha ya mtu kwa umbali na mahali ambako anapotoka.

Watu wawili wameketi katika viti, tarakilishi ziko mbele yao katika kituo cha kupeana vyeti vya vifo na kuzaliwa. Mbele yao kuna viti vingine viwili ambavyo havijakaliwa na mtu yeyote.

Watu wenye jinsia ya kiume na kike wameketi katika foleni ya benki. Wengine wawili wamesimama wanahudumiwa na wahudumu wa benki. Watu hao wanajadiliana na wengine wanatazama kamera wakipigwa picha.

Watu wanne wa jinsia ya kiume wanatoka katika huduma ya Kenya. Watu hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na tabasamu. Kando yao kuna polisi ambaye amesimama wima. Kando yake, upande mwingine kuna gari la polisi ambale limepackia chini.

Mchezaji ameruka juu. Anacheza mchezo wa kuruka. Kandoni mwake kuna watu ambao wanamtazama. Watu hawa si wengi. Kumbini kule nyuma ambapo watu hukalia kuko bure. Viti vyenyewe vinaashiria rangi za bendera ya Kenya ambayo ni kijani kibichi, nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Wachezaji wa timu ya mpira wanaonekana kuwa wenye furaha. Wengine wanapiga makofi, mwingine amemkumbatia mwenzake kwenye kiuno. Nyuma yao kuna mashabiki wachache ambao wameketi wanawatazama. Viti vingi vya mashabiki viko bure.

Watu wengi wameketi katika kituo cha Huduma Center, wametazama upande mmoja, na wameitazama upande huo kwa umakini wengine wamebeba vijikaratasi na kalamu mikononi mwao. Ndani mwao kuna waschana na wavulana na wote wametazama upande mmoja.

Katika uwanja wa mchezo wa Nyayo kuna watazamaji wengi. Mmoja anapiga picha, wenzake nyuma yake wanamtazama. Wote wanaonekana kuwa na mshangao na furaha. Nyuma yao kuna watu wengine wengi ambao wanatazama uwanjani.

Wanaume watatu wamesimama. Wanaonekana kuwa wenye furaha sana. Wanamtazama mtu ambaye sura yake imefichwa. Mtu huyu anaperuzi tarakilishi yake. Mikononi mwake amevalia saa. Nyuma yao kuna mwanadada ambaye anaondoka.

Wachezaji ambao wamevaa mashati ambayo yameandikwa Kenya Airways wanaonekana kuwa na furaha. Wamebeba sanamu. Sanamu hizi ni za ndovu mbili ambazo zimetengenezwa kwa midali. Wanaonekana kuonyesha juu. Nyuma yake kuna vibano vya SportPesa.

Wachezaji wa mpira wameinua taji lao juu. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha sana. Wamevalia mataji mengine shingoni. Mtoto mdogo ambaye ana furaha amebeba mpira juu.

Kituo hiki ni cha huduma ya Kenya. Wahudumu wawili wameketi. Kila mhudumu ameangalia upande wake. Mmoja ametazama upande wa kushoto mwingine wa kulia. Mahali ambapo wameketi ni mahali pa kupeana taarifa.

Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Anamsalimia mtu mwingine kando yake. Wote wana furaha. Nyuma yao kuna polisi ambaye amesimama wima. Kando yao kuna watu ambao wamesimama pia.

Mashabiki wa timu ya mchezo wako uwanjani. Mashabiki hawa wanapuliza vuvuzela. Wengine wao wamesimama na wameinua mikono yao juu. Wengine wao wameketi na kutabasamu sana. Mmoja wao amevalia kofia.

Watu watatu wamesimama. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Mbele yao kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi. Mwanadada huyu anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Amevalia saa mkononi huku anatazama tarakilishi yake.

Wachezaji wa timu wametengeneza mviringo. Wanaonekana kuwa wanajadiliana kitu. Wachezaji hawa wamevalia mavazi ya rangi ya manjano na vinyasa vyao ni vya rangi nyeusi. Katikati yao kuna mtu mmoja mbaye amevalia nguo tofauti na wenzake. Anaonekana kuwa ni kochi wao ama ni goalkeeper .

Watu wameketi kwenye viti mwingine amesimama kando yao kuna polisi ambaye anawatazama. watu ambao wameketi inaonekana kuwa wanahudumiwa. na wahudumu na wenye wameketi wameshikilia vijikaratasi wanangoja kuhudumiwa.

Makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka amesimama mbele. Amevalia kofia la majaji anazungumza. Kando yake kuna watu ambao wamevalia mavazi ya nyeusi na nyeupe. Wanatazama mbele pia.

Watu wenye jinsia ya kiume wamesimama katika mviringo. Wanajadiliana kuhusu kitu. Watu hawa wanaonekana kuwa wenye makini wanamskiza mwenzao. Kando yao kuna mwanadada ambaye amekaa pia anawatazama.

Watu wengi wako katika uwanJA wa michezo. Wameketi mahali ambapo watazamaji huketi. Wengine wao wamesimama na mtu wa kiasili ya kizungu anaonekana. Wengi wao ambao wamesimama na wameketi wamevalia manguo ambayo yanaashiria bendera ya Kenya.

Katika kituo cha Huduma centre msichana mmoja anaonekana kuwa anamuonyesha mwenzake kitu katika tarakilishi. Pembeni mwao kuna watu wawili wameketi. Mmoja wao amevaa miwani na saa wanamtazama. Mtu yule ambao msichana anamuonyesha kitu katika tarakilishi anaonekana kuwa mwenye furaha. Nyuma yao kuna mmoja ambaye anaonekana kuwa makini.

Wahudumu watatu wa serikali ya Kenya. Wamevalia nguo ambazo zinaonyesha kuwa wanahudumia shirika fulani. Mbele yao kuna mtu mmoja ambaye anawatazama, anaonekana kuwa anauliza maswali. Wote wanne wamevalia mabarakoa.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome anatembea. Kando yake kuna rais wa Kenya daktari William Samoea Ruto. Nyuma yake kuna askari ambaye anamfuata kwa utaratibu.

Kituo cha huduma cha Kenya. Mtu wa kiume ameketi. Anamtazama mwanadada ambaye ni askari polisi wa Kenya. Wana mazungumzo. Wote wanaonekana kuwa na furaha sana na kutabasamu.

Mtu amevaa kofia mbili ambazo zimeandikwa kura kwa moi katika chama la KANU. Kofia hizi zimechorwa mnyama ambaye ni jogoo. Mtu huyu anaonekana kuwa anatazama picha ambayo inapigwa.

Vijana wako barabarani. Wanakimbia huku wamebeba kibanio ambacho kimeandikwa Raila na Kalonzo, mwaka wa elfu mbili na kumi na saba ambayo, ambao chama yao ni ya chungwa. Wanaruka wengine wakitembea. Nyuma yao kuna miti mirefu ambayo yana matawi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suti na tai, ameshikilia karatasi ya rangi ya samawati. Nyuma yake na kando yake, kuna watu ambao wametazama na tabasamu. Nyuma yao kuna bendera ya nchi ya Uganda.

Rais wa nne wa Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Amevalia vazi la nyekundu. Anaonekana kuwa mwenye furaha. Anamsalimia msichana kando. Wote wameitazama picha ambayo wanapigwa.

Wachezaji wanne wa Kenya wanaonekana kuwa wenye furaha na wanaonekana kuwa wanaitazama picha ambayo wanapigwa. Mchezaji mmoja ambaye yuko nyuma anaishikilia mipira miwili. Meno yao yote yako nje.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome amesimama. Kando yake kuna rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto. Nyuma yao kuna watu wengi ambao wanawatazama. Mbele yao kuna maua ya rangi ya nyeupe.

Mwanaume mmoja amesimama, amevalia suti ya rangi ya samawati. Anaongea, watu wengine wameketi chini wanamtazama kwa makini. Mmoja wao anaonekana kuwa na furaha na wengine wanamtazama bila kiashiria ya furaha.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na wa kushangilia. Wengine wao wamebeba vifaa kama nyundo, mwingine anakunywa maji. Pembeni mwao wamewasha moto. Moto huu unawaka kuashiria furaha.

Mwanadada ameshikilia mwavuli ambayo imepeanwa na mradi wa mama Millicent Omanga. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye pia amevaa shati ambayo imeandikwa na kuchora picha ya Millicent Omanga. Dada huyu anaonekana kuwa mwenye furaha na anaonekana pia kuwa mwanabiashara.

Kituo cha huduma cha Kenya ambacho kiko Nairobi. Watu wamepanga foleni katika kituo hiki. Wengine wameketi chini kwenye viti. Kuna watu wengine pia ambao wamesimama kwenye dirisha la kituo hiki. Watu wengine wametazama simu zao na wengine wamebeba mabegi kwenye mabega yao.

Washirika la Chapa Dimba wanapiga picha. Wengine wao wamesimama na wengine wao wameinama. Mavazi yao ni ya rangi ya nyeupe na kijani kibichi. Mmoja wao amevalia vazi la samawati na inaashiria kuwa yeye ndiye mlinda lango. Wameinama uwanjani.

Rais mstaafu wa Kenya, mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Anamtazama jaji. Jaji huyu amevalia kofia la kijaji na miwani. Jaji huyu anazungumza na Rais, anaonekana kuwa anamwambia kitu.

Wachezaji wa soka wako uwanjani. Mmoja wao ameupiga mpira juu sana, mwingine anamfuata nyuma yake katika mahali ambapo mashabiki hukalia, Kuna mashabiki wachache na viti vingi vimebaki bila mashabiki.

Watu wengi wanaonekana kuwa wameinua mikono yao juu. Watu hawa wana furaha sana. Wengine wao wamevalia miwani. Nambari kubwa imevalia nguo ya rangi ya nyekundu, kuashiria bendera ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya soka wako uwanjani. Mashabiki wanne wamesonga mbele. Wanaonekana kuwa wenye furaha na tabasamu. Mmoja wao ameshika maji mkononi. Mwingine ameinua mguu wake juu. Watu ambao wako nyuma yao pia ni wengi na wenye furaha.

Wachezaji wa mpira wako ukumbini. Wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti. Mchezaji ambaye amevalia nguo ya rangi ya manjano yuko na mpira mguuni mwake. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu ambao wanawatazama.

Wachezaji wako uwanjani. Wachezaji hawa wamevalia nguo za rangi ya nyekundu. Wanaonekana kuwa wanafanya mazoezi. Nyuma yao kuna goli ambayo imetengenezwa kwa kutumia chuma na neti. Wamekanyanga katika ardhi ambayo ina nyasi. Nyuma yao kunaonekana miti nyingi.

Msichana ambaye amejifunika bendera ya nchi ya Kenya, anawa amewatazama watu wengi ambao wanamtazama kwa furaha na wengine kwa mshangao. Msichana huyu anaonekana kuwa ameshinda tuzo fulani na watu hawa wanaonekana kuwa wamefurahia. Wengine wanampigia makofi, watu hawa wamevalia kofia, wengine wao wamevalia miwani, wote wanamtazama msichana huyu.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome amesimama mbele. Kuna kipaza sauti mbele yake. Jaji huyu anaonekana kuwa mwenye furaha, amevalia vazi ya rangi nyekundu.

Wachezaji wa mpira wako katika uwanja. Wachezaji hawa ni wa timu mbili tofauti. Wanashabikiana wote wenyewe. Nyuma yao kuna mashabiki wengi ambao wanawatazama kwa umakini. Viti vingine vya mashabiki viko bure havijakaliwa na mtu yeyote.

Rahisi wa Kenya Daktari Wiliam Samoe Ruto anatembea. Anaonekana kuwa na tabasamu na furaha. Kando yake ni jaji mkuu Martha Koome na kando yao kuna askari ambaye anaonekana kuwa mwenye huzuni. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ambao unawafuata.

Pikipiki zinaonekana, pikipiki amabaye imepepa bango la Posta pia inaonekana, mtu katika pikipiki hii, amevalia mavazi ya kuendesha pikipiki na anaonekana kuwa anaelekea mahali kupeleka mizigo. Ako katika barabara ya Nairobi General Ofice.

Umati wa watu umeketi. Katikati yao kuna gavana wa kitambo wa Nairobi Mike Sonko. Watu hawa wanajadiliana kitu. Gavana ameketi na katikati yao anaangalia chini. Nyuma yao kuna umati ambao hauonekani vizuri sura zao.

Wachezaji wako uwanjani. Mchezaji mmoja ambaye amevalia nguo ya rangi nyeupe anaonekana kuwa na mpira. Wenzake wenye wamevalia nguo za rangi nyekundu wako nyuma yake na wanamfuata kwa makini. Wote wanakimbiza huu mpira mmoja.

Wachezaji wa mpira wa timu mbili tofauti wako ukumbini. Timu moja imevalia nguo ya rangi nyekundu na ingine imevalia nguo ya rangi ya manjano. Nyuma yao, kuna mashabiki wengi ambao wanawatazama. Mashabiki hawa wako katika uwanja wa michezo ambao haujamalizika kujengwa.

Watu wengi wako kwenye barabara. Watu hawa wamebeba vibanio ambavyo vimeandikwa PNU Kazi Iendelee. Watu hawa wanashabikia timu ya siasa ya PNU. Wanaonekana kuwa wenye furaha.

Wachezaji wa timu ya mpira wana furaha sana. Wamebeba taji lao juu na wamevaa mataji mengine kwenye shingo. Mtoto mdogo ameinuwa mpira juu mbele yao. Wote wanaitazama taji hili kwa mshangao na furaha.

Mchezaji wa soka mwenye misuli ametazama juu. Anaonekana kuwa mwenye furaha. Kando yake kuna mchezaji mwenzake wa timu tofauti. Mchezaji huyu anaonekana kushtuka. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Wahudumu wawili wameketi katika kituo cha huduma cha Kenya. Mbele yao kuna wateja wawili ambao wanazungumza nao. Watu hawa wote wamevalia mabarakoa. Wahudumu hawa wanatazama tarakilishi ambazo ziko mbele yao.

Vitita vya vitambulisho vya Kenya vimewekwa kwenye sanduku. Vitita hivi ni vingi na vimefungwa na mpira. Mkono wa mtu unaonekana kwa umbali. Visanduku hivi vimewekwa juu ya meza.

Mwanaume amesimama mbele ya jukwaa. Ameshikilia bibilia mkononi mwake. Mbele yake kuna kipaza sauti na kitu ambacho kimeandikwa nchi ya Kenya. Nyuma yake kuna bendera mbili ambazo zinapepea za nchi ya Kenya.

Mashabiki wa nchi ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wenye furaha. Wengi wao wamevalia mavazi ambayo yana bendera ya Kenya. Mshabiki huyu anapiga picha aina ya selfie . Nyuma yake kuna watu ambao wanaonekana kutazama picha hii kwa furaha.

Mtaro umepita katikati. Kando yake kuna milima miwili ambayo imejaa matope mengi. Maji machafu yanapita kwenye mtaro huu. Kando yake kuna barabara ya lami ambayo miti ya stima mirefu iko kando yake. Kwenye barabara hii kuna watu ambao wanasafiri kwa kutumia pikipiki na wengine wanatembea kutumia miguu.

Katika kituo cha huduma Kenya, mwanamke moja amesimama ametasama upande na ametoa viatu. Katika ukuta hio kuna picha ya rais wa Kenya daktari William Samoe Ruto.

Wanadada wawili wameketi katika kituo cha huduma ya Kenya, katika mahali pa kuulizia maswali. Mbele yao kuna mwanadada mwingine ambaye amesimama anawatazama. Nyuma yao kuna mtu ambaye ameweka mikono kwenye mfuko wake.

Dada kwa jina Helene Rafaela Namisi ameketi kwenye kiti. Kipaza sauti kiko mbele yake. Anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Amevalia hirini kwenye masikio yake.

Dada mmoja ameketi anatumia tarakilishi. Kando yake kuna mwanaume ambaye anamsaidia kutumia tarakilishi hiyo. Kando yake kuna mama ambaye amesimama ameegemea kwenye ukuta. Mama huyu anaonekana kuwa mwenye furaha.

Takataka imemwagwa katika barabara. Barabara lenyewe kando yake ni safi sana, lakini kando yake huku kwingine kuna takataka iliyo changanyikana na matope ambayeo inapeana ishara mbaya. Taka hizi zina rangi tofauti. Kuna ya nyekundu, samawati na kijani kibichi.

Naibu wa rais wa nchi ya Kenya mheshimiwa Kithure Kindiki, anaonekana kutoka katika ofisi ambazo zinapeana pasipoti kwa wakenya. Anazungumza na watu tofauti. Kando yake kuna askari ambaye amevalia barakoa na kofia. Upande mwingine kuna mtu ambaye pia amevalia barakoa na ameshikilia bahasha.

Watu watatu wamesimama. Mbele yao kuna watu wengine watatu ambao wameketi wanatazama tarakilishi. Watu hawa ni wahudumu na wale wengine ni wahudumiwa. Nyuma yao kuna watu wengine wa jinsia tofauti tofauti pamoja na watoto ambao wameketi.

Mashabiki wa michezo wako uwanjani. Msichana mmoja amesimama mbele. Amevalia vazi la bendera ya Kenya. Ameshika chupa la maji mkononi na mkono wake mwingine ameuwekelea kwenye kiuno. Amevalia miwani kwenye macho. Mtu mmoja anamtazama msichana huyu kwa furaha.

Mashabiki wa timu fulani ya Kenya wanaonekana kuwa wenye furaha. Wameinua bendera ya Kenya juu. Wengine wao wamevalia miwani. Kuna mashabiki ambao ni wa kike wengine ni wa kiume. Wengine wao wanakunywa maji.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wa mpira wa kupitishia juu ya neti wako uwanjani wanacheza mpira. Nyuma yao kuna mashabiki wengi ambao wanawatazama kwa makini.

Wachezaji wako kwenye uwanja, mchezaji ambaye amevaa nguo nyekundu anaonekana kuwa na mpira, wachezaji wenzake nyuma yake ya timu tofauti wanamfuata mbio kwa makini. Nyuma yao kuna watazamaji wengi katika ukumbi huu.

Mpinzani wa Kenya Kalonzo Musyoka amesimama. Anazungumza na watu. Nyuma yake kuna watu wengi ambao wamevalia mavazi ya rangi ya samawati wamesimama. Wengi wao wamevalia kofia za rangi ya samawati. Kuna watu ambao pia wamebeba vibanio ambavyo vimeandikwa jina Kalonzo.

Mpinzani mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga ameweka mikono yake kwenye kitu. Kando yake kuna mtu ambaye anatazama tarakilishi kwa umakini. Kando yao kuna dada ambaye ameketi pia anatazama tarakilishi kwa umakini.

Mashabiki wa nchi ya Kenya wamekaa katika pembe la ukumbi. Wamebeba bendera ya Kenya na wameinua juu. Wanaonekana kuwa wenye furaha, kuna ambao ni wa kike na wengine wa kiume.

Bendera ya Kenya iko mbele. Watu wanaonekana kuwa wenye furaha. Wote wameinua mikono yako juu, wengine wamebeba maua. Wale ambao wamebeba maua wanaonekana kuwa washindi sasa wanasherehekewa. Watu wengine wamevaa miwani na wana furaha wote.

Wachezaji wa timu wamesimama kwenye uwanja. Mbele yao kuna mashabiki ambao wanawapungia mkono. Wote wanapungiana mkono. Mashabiki hao wamesimama katika viti vya kuketi.

Mashabiki wako katika uwanja. Mashabiki hawa ni wa kike na wa kiume. Shabiki mmoja anapiga picha, nyuma yake mashabiki wengine wanaitazama picha hiyo, na wanaonyesha ishara ya mikono. Mashabiki hawa wengine wao wamevalia kofia, wengine wao wamevalia miwani. Shabiki ame...

Rais wa Kenya William Ruto anawasalimu watu. Rais huyu anaonekana kuwa mwenye furaha. Ameushika mkono ya mama mmoja mkongwe. Mama huyu anatazama rais kwa umakini na furaha. Mama mwingine aliye kando anapeleka mkono wake kwa rais. Nyuma kuna umati mkubwa wa watu ambao una furaha.

Gari linaagusha majengo makubwa, gari hili ni la rangi ya manjano. Nyuma yake kuna jumba kuu la ghorofa, kwenye nyumba hiyo kuna kamba ambazo zimefungwa na nguo za rangi tofauti zimeanikwa, ardhi chini yake ina nyasi nyingi.

Katika kituo hichi ambacho ni cha huduma Kenya, watu wawili wameketi. Baba ambaye amevalia kofia nyeupe na dada ambaye amekaa upande mwingine. Baba huyu anakaa kumuliza maswali dada huyo na dada huyo anakaa kumhudumia.

Vijana ambao wamevalia mashati ya rangi ya kijani kibichi, wanakimbia mbele ya basi. Nyuma kwenye basi kuna vijana wengi ambao wameegemea kwenye mlango. Wengine wamepanda juu ya basi, wanakaa kuwa wanashangilia kitu fulani na wanakimbia.

Shabiki wa nchi ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wenye furaha. Mmoja wao amechora bendera ya Kenya usoni mwake na amevalia miwani. Mikononi mwake amebeba kinywaji cha Tusker. Kando yake kuna mwingine ambaye amevalia taji la Kenya ambalo lina manyoya ya kuku.

Mheshimiwa Raila Odinga ameshika kipaza sauti mkononi mwake anazungumza, katika mkono wake mwingine amebeba glasi ya maji au kinywaji. kando yake kuna watu wengi ambao wameshika pia maglasi hayo yenye vinywaji ndani yake kando yake kuna keki ya chama cha PNU.

Jaji mkuu, Martha Koome amesimama pembeni. Jaji huyu amevalia miwani na herini. Anaonekana kuwa mwenye furaha. Kando yake, kuna watu wengine watano, mmoja wa jinsia ya kike ambaye amevalia vazi la nyekundu na wengine wote wa jinsia ya kiume.

Wanasiasa wamesimama pembeni. Mwanasiasa mmoja anazungumza, wengine wanamsikiza na kumtazama, wanasiasa wengi hapo wamevalia kofia za rangi ya manjano iliyoandikwa ODM. Wengi wao wamevalia makoti na matai.

Mashabiki wa nchi ya Kenya wamesimama katika mahali pa kuketia pa mashabiki. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya nyekundu. Mmoja wao amebeba bendera ya nchi ya Kenya. Anaonekana kuwa mwenye furaha.

Pasipoti aina mbili, pasipoti hizi zote zinaonekana kuwa za Kenya, moja ni pasipoti ya kirasmi, nyingine ni pasipoti ya kidiplomasia. Kando yake, kuna herezi, herezi hizi ni za rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyekundu na nyeusi, ambazo zinatengeneza rangi zote za bendera ya nchi ya Kenya.

Wachezaji wa mpira wa mikono wako uwanjani. Wachezaji wawili wa timu moja wanamshambulia mchezaji mmoja wa timu nyingine. Mchezaji huyo amebeba mpira mkononi mwake. Nyuma ao kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Watu wengi ambao wamevalia barakoa wamesimama katika ofisi za usafiri. Ofisi hizi zinafanya kazi kuanzia jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia , wanaonekana kuwa wenye furaha, mmoja amebeba kibao chao ambacho kimeandikwa Gor Mahia .Wengine wako nyuma yao wamefurahi sana. Wengine wamevaa barakoa za kushtua na kuchekesha.